Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikisambaza umeme. Waya wa umeme zimeonekana zikipita juu zikisaidiwa na nguzo hiyo ya chuma. Anga la buluu na mawingu meupe yanaonekana nyuma ikionyesha mazingira wazi ni ya kupendeza.

Mto mpana na tulivu ulitulia ukuzungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti mirefu pande zote mbili. Anga la buluu lenye mawingu meupe linaongeza uzuri wa mandhari, hali hii inaonyesha utulivu na uzuri wa asili.

Maporomoko ya maji yakipendeza, yakishuka kutoka miamba iliyozungukwa na mimea ya kijani kibichi. Miale ya jua inapita kati ya miti, ikiangaza maji na kuunda mandahri ya kuvutia. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya tulivu na ya asili.

Lori mdogo limebeba mzigo wa chupa za plastiki zilizozogwa au taka nyingine za plastiki. Kuna watu juu ya mzigo huo labda wakipakua au kupanga. Lori limepaki kwenye eneo la wazi karibu na majengo na inaonekana kama sehemu ya shughuli za kusanya na kusindika taka.

Udongo mwekundu inayopita katikati ya msitu mnene, mtu mmoja anaonekana akikimbia au kutembea mbali, kuelekea sehemu isiyoeleweka ya njia. Miti mirefu yenye majani mengi inafunika pande zote za njia, ikitengeneza kivuli kizito. Majani makavu yametapakaa chini, yakionyesha kuwa ni eneo la asili lenye utulivu, labda la kukimbia.

Twiga watatu wanaonekana wakiwa wamesimama katikati ya vichaka vya kijani kibichi. Wawili wakubwa wako mbele na twiga mdogo akichungulia kutoka nyuma ya mti. Mandhari inaonyesha savana yenye anga la bluu na mawingu ikitoa taswira ya wanyamapori katika makazi yao ya asili.

Uchafu mwingi uliobebwa na mafuriko umepatikana kando ya mto. Watu wawili wanajitahidi kusafisha wakikabili uharibifu mkubwa, Hali hii inatukumbusha umuhimu wa kujiandaa na athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Mazingira ya asili, labda savana, yenye milima ya kijani na miti inayotawanyika. Kuna mkondo wa maji wenye rangi ya kahawia, unaopatikana katikati ya bonde na anga lina mawingu meupe yanayotawanyika. Inaonyesha manthari ya pori au eneo la mashamba lisilolimwa.

Katika uzio wa waya, ndege mkubwa mwenye mtaji ya dhahabu na manyoya meupe, kijivu na meusi anatambaa karibu na bakuli la maji. Udongo ni wa rangi ya kahawia na kuna miti midogo ndani ya uzio.

Katika mandhari ya kijani kibichi yenye nyasi ndefu na miti; simba dume mwenye manyoya meusi na simba jike wanapatikana wamesimama karibu sana. Simba jike anaonekana ameekelea simba dume, kuashiria ukaribu na utulivu.

Msitu mnene wenye miti mirefu na minene na katikati yake kuna muundo wa mbao unaofanana na mnara au kibanda cha mti. Mwanga unafika chini kupitia majani na mandhari inaonyesha utulivu wa asili.

Mlinzi wa wanyama pori au mwanakijiji, akiwa amevalia nguo za kijeshi na kushika bunduki, amesimama karibu na simba aliyekufa. Simba huyu amelala chini akionekana kama ameuwawa. Nyuma kuna bustani ya mahindi na uzao, ikionyesha mazingira ya mashambani ambapo tukio hili imetokea.

Katika bwawa lenye maji ya kahawia mamba kadhaa wamejipumzisha wengine wakiwa majini na mmoja akikaribia ukingo , mawe , udongo mwekundu na mimea zinayozunguka bwawa ikionyesha mazingira yao asilia.

Simba jike akifumbua mdomo wake mkubwa akionyesha meno yake makali na ulimi wake wa pinki, uso wake umejikunja kuashiria kunguruma au kukohoa, mandhari ya nyuma inaonekana vizuri lakini picha inalenga sana uso wa simba.

Mamba akimrukia korongo majini huku ndege huyu akijaribu kutoroka kwa kuruka. Korongo ana mabawa yaliyo wazi na miguu mirefu huku mamba akisababisha matafaruko wa maji. Ndege mwengine anaonekana kwa umbali huku taswira ya korongo inaonekana majini.

Mbuni jike akiwa ameketi kwenye kuota chake kilichojaa mayai mengi makubwa meupe katikati ya eneo lenye nyasi kavu na vichaka. Mbuni huyu anaonekana akitunza mayai yake kwa uangalifu jambo linaloashiria uzazi wa uhifadhi wa viumbe hai.

Eneo la kando ya mto au kando ya maji likiwa limejaa takataka nyingi, hasaa mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakikusanya takataka hizo zilizotawanyika kwenye nyasi .Hii inaonyesha taka kubwa la uchafu za mazingira, labda kutokana na taka kutupwa vibaya karibu na viunzo vya maji.

Shamba kubwa la nyasi au malishoni lililofungwa uzio wa waya na nguzo za mbao likiongezeka kuelekea vilima kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna miti michache inayotawanyika kwenye mazingira. Inawezekana kuwa eneo la ufugaji au shamba kubwa la kilimo ikiashiria mandhari ya vijiji au mashambani.

Kifaru mweusi akila majani kwenye nyasi ndefu, huku jiji lenye majengo marefu linaonekana nyuma, inaashiria uwiano wa kipekee kati ya wanyama pori na maendeleo ya miji, huu ni mfano wa namna wanyama pori wanaweza kuishi karibu na makaazi ya binadamu.

Kundi la vifaru watatu wakiwa wamehama katika nyasi ndefu, wakiwa na miili mikubwa na pembe zao za tabia. Kwa nyuma kuna daraja refu la reli likipita juu ya ardhi, likionyesha mchanganyiko wa wanyama pori na miundombinu ya kisasa. Hali inaashiria hifadhi ya wanyama pori.

Milima ya kijani kibichi na anga ya bluu iliyopambwa na mawingu meupe inaakisi uzuri wa asili wa eneo hili ya utulivu wa mazingira yake, pia inaonyesha mandhari ya kupendeza.

Swala anayejulikana kama impala ,akitembea kwenye ardhi kavu labda katika mbuga ya wanyama. Ana pembe ndefu zilizopinda na rangi ya kahawia nyepesi. Nyuma yake kuna majengo ya mbali kuashiria kuwa yuko karibu na makaazi ya binadamu au jiji.

Mwanamume akimpiga picha mwanamke aliyeketi kwenye jiwe huku nyuma yao kukiwa na maporomoko ya maji yanayotiririka kwa nguvu. Wote wawili wanaonekana wakifurahia mazingira hayo mazuri ya asili.

Miti mkubwa wa mafenesi uliostawi vizuri ukiwa na matunda kadhaa yaliyoning'inia. Majani mabichi yamejaa kwenye matawi na miale ya jua imepenya kupitia majani ikionyesha mwangaza. Inaashiria ukuaji wa asili na uzuri wa matunda ya mafenesi.

Katika shughuli ya upandaji miti, watu wawili wazima wanapanda miche huku kundi la watoto wa shule wakiwa wamevalia sare zao wamesimama nyuma yao, wengine wakiwa wamebeba miche. Watu hao wanaonekana wamevalia barakoa na umwagiliaji upo karibu.

Mbweha akisimama katikati ya nyasi ndefu za kijani kibichi. Mbweha huyo ana manyoya kahawia iliyochanganyika na nyeusi na. Anaonekana akitazama mbele labda akitafuta mawindo au akichungulia mazingira yake. Mnyama pori katika makazi yake ya asili, ikiwezekana kwenye savana au eneo la wazi.

Twiga watatu wakiwa wamesimama katika mazingira ya asili yaliyojaa miti na vichaka vya kijani kibichi. Twiga hao wana rangi za kahawia na madoa meusi na shingo zao ndefu za wafanya wanaonekana wa kifahari. Inawezekana ilipigwa katika hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama ikionyesha uzuri wa viumbe hawa adhimu.

Twiga wa karibu, akiwa ametoa ulimi wake mrefu wa zambarau akielekea kamba nene. Anaonekana akijaribu kunyonya au kulamba kamba hiyo. Nyuma yake kuna mandhari ya msitu na miti kuashiria kuwa yuko katika mazingira yake ya asili au hifadhi ya wanyama.

Zogo linaonyesha twiga mmoja aliyekomaa akiwa na alama za kawaida za alama za njano akitembea kwenye nyasi na vichaka. Nyuma yake kuna miti mingi isiyo na majani ikionyesha mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama.

Simba ndume mwenye manyoya meusi anajilaza chini ya jua kali akionyesha utulivu wa nguvu zake. Yupo ndani ya uzio na mandhari yaliyopo yamemuonyesha katikati ya udongo wenye uvumbi na nyasi kidogo.

Korongo wawili wenye taji wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu zenye maua madogo ya manjano. Ndege hawa warembo wana manyoya ya kijivu nyeusi na rangi ya dhahabu kwenye vicha vyao. Nyuma yao kuna mandhari ya mbali yenye majengo inayooneysha mazingira yanayochanganya wanyamapori na makazi ya binadamu.

Mwanamke akitembea karibu na rundo kubwa la takataka na nyumba zilizoezekwa kwa mabati. Mazingira yanaonekana kuwa ngumu kuashiri makaazi duni au eneo lenye changamoto za usafi. Mwanamke huyu anabeba mfuko labda akielekea au akitoka sokoni.

Kundi kubwa la ndege weupe wakiruka angani wakitengeneza muundo unaofanana na herufi v kwa umbali. Anga ni ya bluu safi ikisisitiza rangi nyeupe ya ndege. Inaonyesha mandhari ya utulivu na uzuri wa ndege wakiwa safarini.

Nduma akitembea kwa uangalifu kwenye nyasi, Mwili wake unaonekana wenye nguvu na madoa meusi na macho yake yakielekeza mbele. Labda akitafuta mawindo, nyuma yake kuna magogo ya miti yanaashiria mazingira ya wanyama pori.

Mto unaoonekana mchafu, ukiwa na takataka zilielea juu ya maji. Pande zote za mto kuna udongo tupu, kuna mimea, huku majengo yakionekana kwa mbali. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira labda kutokana na taka za binadamu.

Twiga akichungulia juu ya uzio wa chuma labda kwenye hifadhi ya wanyama pori au kituo cha utafiti. Twiga anaonekana mkarimu akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na mimea kuashiria makaazi yake ya asili.

Treni kubwa yenye rangi nyekundu na nyeupe inaonekana ikipita juu ya daraja refu la reli. Daraja lenyewe lina gunzo imara zinazoonekana wazi likivuka eneo la wazi lenye mimea michache na mandhari tambarare. Anga ni safi na wazi likionyesha mazingira ya jangwa au savana.

Faru wawili mkubwa na mdogo, wakiwa kwenye nyasi ndefu zilizokuwa katika mbunga ya wanyama. Faru mkubwa anaonekana akila nyasi, huku faru mdogo akiwa nyuma yake. Mazingira ya asilia na miti michache mbali, ikionyesha mandhari ya savana na maisha ya wanyamapori.

Katikati ya msitu mwenye mti mrefu na nyasi za kijani kibichi. Mbuni mkubwa anaonekana akitembea kwa utaratibu. Karibu naye, paa wawili wanachungulia kwa umbali wakionyesha utulivu wa wanyama porini. Jua linachomoza kupitia matawi ya miti likiunda mwangaza mzuri wenye mandhari haya ya asili.

Twiga akisimama karibu na uzio huku mkono wa mtu ukionekana akimlisha. Mandhari ya nyuma yanaonyesha twiga mwingine na majengo ikiashiria eneo la bustani ya wanyama au hifadhi. Hii inaonyesha mwingiliano mzuri kati ya binadamu na wanyamapori.

Simba jike akiangalia moja kwa moja kwenye kamera kupitia uzio wa chuma, labda akiwa amefungwa. Macho yake yanaonekana wazi na yenye kutafakari, huku ulimi wake ukijitokeza kidogo. Nyuma ya simba kuna udongo, ukionyesha mazingira ya ndani ya eneo lenye uzio.

Mandhari ya machweo ya jua ambapo mti mrefu unaonekana, anga ya rangi ya machungwa na dhahabu, jua linatua nyuma ya mawingu mepesi ikituma miale ya mwanga. Mandhari hii inawasilisha utulivu na uzuri wa asili wakati wa jioni.

Ndege mbali mbai katika makaazi yao ya asili, kwanza inaonyesha ndege wawili wakiwa wametulia juu ya miti na upande mwingine inaonyesha kundi la ndege wengine wakichunga kwenye nyasi ndefu. Inaonyesha utajiri wa viumbe hai na umuhumu wa kutunza makaazi yao.

Kundi la wanaume ikiwemo maafisa wa serikali na wanajeshi wakipanda miti kama sehemu ya juhudi za upandaji miti nchini. Wengine wamevaa fulana za kijani zinazoonyesha uhamasisho wa mazingira na chini yao kuna shimo la kupanda miti, jembe na kopo la kumwagilia maji.

Kundi la tembo ikiwemo tembo mdogo wakitembea kwenye barabara ya udongo karibu na gari la watalii. Mandhari ni pana na inaonyesha nyasi zenye mabwawa ya maji chini ya anga la buluu. Inaonekana ni safari ya kutazama wanyamapori kwenye mbuga ya kitaifa nchini.

Wachimbaji wawili wakiwa ndani ya handaki la udongo wakiendelea na kazi. Mashine kubwa ya manjano ikichimba udongo au kuondoa vifusi nyuma yao. Kando kuna mwanaume amesimama na anaangalia. Magari mengine yanaonekana nyuma. Inaonekana kuna shughuli ya kazi nzito inaendelea.

Eneo la kijani kibichi lenye miti mikubwa na majani mabichi likifanana na bustani au hifadhi. Kuna benchi la kukaa katikati ya miti likonyesha sehemu tulivu na ya kupumzika. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu na asili.

Paa dume mwenye pembe ndefu zenye kupinda ikisimama kwenye nyasi ndefu. Kwa nyuma kuna gari la watalii likiwa na watu ndani yake wakiangalia mnyama huyo. Inaonekana kama tukio la safari au utalii wa wanyama pori likiashiria mazingira ya hifadhi ya wanyama pori.

Ufuo mpana wenye mchanga mweupe na maji ya bahari yaliyoakisi anga ya buluu. Mawingu machache meupe yanaongeza uzuri wa mandhari hii tulivu inawakilisha uzuri wa ufuo zinaovutia watalii na kukuza utalii.

Wachezaji wanne waliovaa mavazi ya kitamaduni ya rangi ya udongo, wakitumbuiza kwenye jukwaa chini ya hema. Wanaonekana kucheza densi kwa furaha na hisia. Chini watoto wanaonekana wakifurahia onyesho.

Mwanaume ameketi kwenye troli iliyobeba mikebe mingi ya maji tupu za rangi tofauti. Mikebe hiyo inaonekana kuwa ni za kusafirisha maji. mandhari ya nyuma yanaonekana barabara na miti ikionyesha mazingira ya vijijini au mji mdogo.

Wanawake wawili wakikusanya taka kwenye mto wenye uchafu, mmoja amesimama ndani ya kikapu kikubwa kilichofumwa, akijaribu kufikia au kupokea taka. Mwingine anaonekana akishika au kuhamisha rundo kubwa la taka la plastiki, au vifaa vingine vilivyochafu. Hali hii inaonyesha changamoto za uchafu kwa mazingira na juhudi za kusafisha.

Kundi la pundamilia kwenye nyasi ndefu karibu na njia ya udongo. Nyuma yao mandhari ya jiji lenye majengo marefu inaonekana chini ya anga la mawingu. Hii inaashiria ukaribu wa hifadhi ya wanyamapori na jiji kubwa.

Manthari pana ya kijani kibichi yenye mto unaopita katikati. Ng'ambo ya mto, una makaazi ya watu au kijiji na nyuma yake kuna sakafu kubwa ya mlima, ikionyesha mazingira ya vijiji au mbali na mji. Anga lina mawingu machache na linaonekana wazi ,ikionyesha siku mzuri. Utulivu ya manthari asili.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia nguo zao asili na kubeba ngoma ,wakitumbuiza kwenye jukwaa la mviringo. Manthari ya nyuma yanaonekana, viti ya watazamaji vilivyopangwa vizuri.

Mchuzi anayengaa kwa rangi angavu na machungwa na buluu, rangi hizi zenye za kuvutia zinatofautiana vizuri na asili ya kijani kibichi. Ni kielelezo kizuri cha urembo wa kiumbe hai nchini.

Kundi la watu watatu wakiwa wamepanda mlima labda wakiwa kwenye matembezi au safari ya kupanda milima. Nyuma yao kuna mandhari mzuri ya milima na mitambo ya upepo. Wote wanaonekana wakifurahia mandhari na shughuli wanazofanya kuashiria furaha na matukio ya nje.

Mwanamke anapanda mti kwa bidii huku wanaume watatu wakishuhudia tukio hili linaashiria juhudi za upandaji mti nchini, wotw wanaonekana kujitolea kwa ajili ya kuhifadhi wa mazingira.

Watu wawili, mmoja kijana na mwingine mtu mzima, wakiwa wamevaa barakoa na nguo za kawaida. Wanapanda mti mdogo pamoja. Wako katika eneo la uwazi lenye miti mirefu na watu wengine wanaonekana nyuma. Inaonekana ni tukio la kupanda mti.

Mandhari nzuri ya kijani kibichi yenye miti mingi na vichaka ikiwezekana ni msitu au shamba kubwa. Juu angani kuna mawingu meupe na buluu yanayotawanyika yakionyesha hali ya hewa tulivu. Kwa mbali kuna safu ya milima ua vilima vikiongeza kina na uzuri kwenye picha.

Njia ya mguu iliyotengenezwa kwa matofali ikipita katikati ya msitu mnene au bustani kubwa. Miti mirefu na yenye majani mengi imepangika pande zote mbili za njia ikitengeneza kama handaki la kijani. Inaonekana kama sehemu tulivu na yenye mandhari nzuri labda mahali pa kupumzika ama kutembea.

Tembo mchaga akijimwagia udogo. Huku kundi la watalii likimwangalia kwa shauku. Tembo anaonekana kufurahia na kivumbi linatanda hewani. Hali inaashiria ziara katika kituo cha yatima cha tembo nchini.

Wataalamu wa sarakasi wakitumbuiza mbele ya umati wa wanafunzi walioketi. Ukumbi ni mkubwa wenye viti vingi vya kuketi. Kunaashiria tukio muhimu la kitamaduni au burudani. Inawakilisha roho ya talanta na burudani.

Njia ndefu ya udongo inayoelekea kwenye jengo dogo lililojificha katikati ya miti mirefu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya asili, na miti imepunguzwa vizuri kando ya njia. Inaashiria eneo la bustani au hifadhi ya asili.

Kundi la tembo wachanga wanaonekana kuwa katika kituo cha yatima au hifadhi, wakikunywa maji kutoka kwenye pipa. Watu kadhaa wanaonekana nyuma wakiangalia tembo hao ikionyesha mazingira ya utalii au hifadhi. Tembo hao wanaonekana kuwa na rangi ya udongo labda kutokana na kucheza kwenye tope.

Kundi la twinga wakitembea kwenye nyasi ndefu chini ya anga ya buluu iliyochnganyika na mawingu meupe. twiga hawa wanawakilisha uzuri wa wanyama pori. Hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori nchini.

Kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni yenye madoa ya chui na nywele nyeupe na nyeusi. Wanafanya onyesho kwenye jukwaa la mbao huku mmoja wao akibeba ngoma. Nyuma yao kuna viti vingi vya watazamaji. Huashiria tukio au tamasha.

Twiga anakaribia jukwaa la mbao huku kichwa chake kikiwa karibu na watu wawili. Twiga ana shingo ndefu na kichwa chenye madoa meusi na kahawia. Watu hawa wawili kijana na mwanamke, wanaonekana kutabasamu na kumtazama twiga kwa furaha. Wamesimama nyuma ya nguzo ya mbao ambayo inatumika kama uzio.

Paa anaruka katikati ya nyasi ndefu zilizokauka. Paa huyu ana rangi ya kahawia dhahabu na tumbo jeupe huku mistari mieusi ikipita pande zake. Pembe zake ndefu zilizopinda zinaelekea nyuma. Macho yake yanaonekana yakitazama mbele. Miguu yake minne ikiwa imeinuka angani ikionyesha mwendo wake wa kasi.

Maji maji meupe yanatiririka kwa kasi kutoka juu ya miamba iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Mandhari yote imejaa mimea na miti mirefu kwa nyuma ikionyesha mazingira asilia na yenye wingi. Inaonekana kama maporomoko ya maji iliyojificha msituni.

Twiga mrefu amesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye vichaka na mti mifupi. Twiga huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea na madoa mesui na shindo yake ndefu imemuunua juu. Nyuma yake kuna jiji kubwa lenye majengo marefu yakionyesha tofauti kubwa kati ya wanyama pori na maendeleo ya mjini.

Chui mwenye manyoya yenye madoadoa meusi na kahawia amejilaza kichwa chake kimeinuka kidogo akitazama upande. Macho yake yanang'aa. Nyuma yake kuna nyasi kavu na baadhi ya mimea mingine ya kijani kibichi.

Hili ni eneo kubwa liliofunikwa taka, hasa plastiki za rangi mbalimbali, zikiwa zimetawanyika kila mahali. Kwenye upeo wa macho, miti kadhaa fupi inaonekana na jengo kubwa jeupe linaweza kuonekana kwa umbali. Mandhari yote inaonyesha hali ya uchafu mkubwa wa mazingira.

Chui mkubwa mwenye muonekano mkali amesimama katika mazingira ya nyasi. Anafumbua mdomo wake kwa hasira akionyesha magego yake makali na kutoa miale ya meno. Manyoya yake yana madoa meusi yanayong'aa. Macho yake yanaonekana yanalenga kitu fulani huku sharubu yake ndefu zikisamba. Uso wake unaonyesha nguvu na ukali.

Basi dogo la abiria au matatu lililopakwa rangi ya kijani kibichi na njano, lina namba ya usajili ya Kenya KBT 248D na maandishi Citi na Hoppa kwenye kioo cha mbele. Limepaki barabarani katika eneo la mjini, likionyesha maisha ya jiji.

Wanawake wawili wamesimama pembeni ya barabara. Mmoja wao ameshika bango kubwa lenye maandishi ya nambari arubaini na sita na maandishi mengine ya sehemu mbalimbali yanayoashiria vito vya magari. Mavazi yao na mionekano yao inaashiria kwamba huenda ni makanga.

Barabara pana yenye njia nyingi, inawezakana barabara kuu au barabara ya gari. Inawezekana imepigwa kutoka ndani ya gari, ikionyesha kioo cha pembeni cha gari. Kwa mbali, kuna miti na mabango ya matangazo na pia miundombingu ya jiji au mji. Inaonyesha manthari ya barabara yenye shughuli za usafiri.

Barabara yenye shuguli nyingi ikiwa na magari na pikipiki. Kuna daraja la watembea kwa miguu la kijani juu ya barabara. Kwa mbali kuna alama ya barabara inaonyesha Hospital na jengo kubwa. Anga lina mawingu na barabara inaonekana kuwa katika eneo la mjini au viungani.

Kituo cha mabasi au matatu mjini kukiwa na mabasi yaliyo pakwa rangi mbali mbali yakiwa yameegeshwa kando ya barabara watu wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na mabasi wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao. Kuna mti mkubwa yenye majani mengi ikitoa kivuli inaashiria pilka pilka za jiji na usafiri wa uma.

Shughuli nyingi katika kituo cha mabasi ikiwa na matatu ya Narok Line iliyojaa abiria. Bango linaelekeza huduma za usafiri kuenda Mai Mahiu na Longonot. Inaonyesha pilkapilka za usafiri wa umma nchini Kenya.

Basi la Citi hoppa lililopakwa rangi kijani na nyeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakishuka na wengine wakipanda huku wengine wakitembea karibu nalo. Inaonyesha shughuli za usafiri wa umeme katika mazingira ya jiji.

Eneo la barabara na maegesho ya magari ikionyesha mabasi na magari mengine yakiwa yameegeshwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mvua kidogo na nyasi zikiwa na unyevunyevu.

Basi la abiria aina ya Isuzu ikiwa limepakiwa kando ya barabara yenye maji kidogo. Karibu na basi kuna watu wanaotembea na wengine wamekaa. Kuna mabango ya matangazo kando ya barabara ikiwemo moja la Metro Trans. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi mjini.

Basi la abiria humu njini, linalo famika kama matatu limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi nyeusi na machungwa likiwa na michoro mbali mbali na maneno kama Vans na Twins yaliyo andikwa juu. Mlango ya abiria umefunguka na kuna mwanaume amesimama hapo.

Basi kubwa linalojulikana kama matatu limeegeshwa kando ya barabara, matatu hilo limepakwa rangi nyeusi na rangi ya chungwa, likiwa na vibandiko mbalimbali vya kuvutia kama vile Vans na Twins. Mlango wa abiria umefunguliwa na mwanaume amesimama mlangoni.

Lori la taka limejaa mifugo meupe ya taka labda zikiwa zimekusanywa kutoka eneo la Eastleigh. Kuna mtu amesimama karibu na lori na mwingine akipita na biskeli. Nyuma kuna mjengo wa jiji kuashiria mazingira ya mjini.

Muonekano wa jiji lenye majengo mengi baadhi yakiwa marefu na yaliyojengwa kwa matofali. Kuna matangi mengi ya maji juu ya baadhi ya majengo na anga linaonekana kuwa la jioni. Ukuta wa matofali unaonekana mbele ukizuia sehemu ya mandhari.

Rundo la kamba kubwa za mabomba meusi ya plastiki yanayokunjwa yametumika kwa ajili ya kusafirisha maji au kwa matumizi ya kilimo. Mabomba hayo yamefungwa kwa kamba za kijani yakionyesha kuwa yameandaliwa kwa ajili ya kusafirisha au kuhifadhiwa. Hali inaashiria eneo la ghala au duka la vifaa vya ujenzi.

Bomba la maji lilowekwa kwenye ukuta wa mbao linaonyesha chanzo cha maji. Bomba lenye kiunganisho cha bluu na muunganisho wa bomba jeusi unaonekana. Inaashiria umuhimu wa upatikanaji wa maji iwe kwa matumizi ya nyumbani au bustani.

Rundo la mabomba makubwa meusi yenye ndani ya bluu. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na yana mistari kama ya bati kwa nje yaliyopangwa kwa uangalifu. Inawezekana yanatumika kwa ajili ya miradi ya ujenzi au mifumo ya maji.

Duka la kujaza maji lililojulikana kama Upsprings Purified Water Refill Station . Duka hili linatengeneza maji safi na salama na pia linauza ice-pops na ice-cream hali inayoonyesha biashara ndogo inayotoa huduma za maji na vitu baridi labda katika eneo la jiji.

Rundo la mabomba meusi yenye mistari ya samawati yaliyowekwa kuu ya mchanga. Mabomba haya yamewekwa kwa mpangilio mzuri huku mengine yakiwa yametanda upande wa kushoto. Kila bomba lina muundo wa duara na sehemu yake ya ndani inaonekana wazi. Nyuma ya mabomba kuna mirundo ya mchanga na majengo ya viwanda. Pia kuna vifaa vizito vya ujenzi kama matrekta na malori yameegeshwa mbali kidogo.